Watoto wanapokea chanjo katika hospitali. Watoto hawa wamebebwa na mama zao. Kuna muuguzi mmoja ambaye amevalia nguo nyeupe, na barakoa, na glavu, anamhudumia mtoto aliyebebwa na mama yake.

Kundi la watuambao wengine wamevalia gambuti nyeupena wengine wamevalia koti nyeupe. Watu nane wamesimama pande moja na watu watatu wamesimama upande mmoja. Wanaonekana wakizungumza na kupewa maarifa kutoka kwa mmoja wao.

Mkusanyiko wa watu katika jumba moja. Kati yao kuna wale ambao wamevalia nguo nyeupe na bakora na glovu. Wawili wameshika sahani na mwingine anakaguliwa na mmoja wao ambaye amevalia bakora.

Mkusanyiko wa watu, kati yao kuna wale ambao wanapiga picha na viongozi wawili ambao wamevalia suti wakifungulia mifereji ya maji katika jumba.

Ndani ya chumba kuna mama mmoja ambaye amevalia bakora na kufunga kitambaa. Mkono wake mmoja anapokea sindano kutoka kwa muuguzi ambaye pia amevalia bakora.

Muuguzi mmoja ambaye amevaa barakoa na miwani, anamuhudumia mama ambaye anaonekana ni kama ametoka kuzaa mtoto.

Watu sita ikiwemo mama mmoja ambaye amebeba mwanaye ambaye anahudumiwa na muuguzi. Wote wamevalia bakora isipokuwa mtoto. Mtoto anaonekana kulia.

Kuna mafuriko kila mahali maji yamejaa kwenye barabara. Mwendeshaji pikipiki anashindwa kuendesha pikipiki wake kwenye barabara hiyo na mwenzake anamsaidia kusukuma pikipiki yake katika barabara hii.

Mgonjwa mmoja ambaye anakaguliwa na daktari wa macho kupitia mashine ya kuangalia ndani ya macho, wamo katika hospitali.

Wanawake wawili wanaonekana wako kiwandani wanashona bakora kupitia mashine ya elektroniki. Wamevalia bakora na koti nyeupe.